Mkulima anazoa maziwa kwenye titi la ng'ombe. Mkulima amevaa ovarali ya kijani kibichi. Ndoo anayeekea maziwa ni rangi nyeupe. Kuna ng'ombe mbili moja anakamulia maziwa mwingine ako nyuma yake. Mkulima pia amevaa gambuti nyeusi na amekalia stuli .

Huku ni sokoni, sokoni kuna ndizi mbichi na pia Kuna ndizi ambayo yameiva. Ndizi mbichi ni Yale yenye rangi ya kijani kibichi ,ndizi ambayo yameiva ni yale yenye rangi ya yellow ,pia Kuna aina mbali mbali ya Vitunguu, Kuna Vitunguu saumu na Kuna Vitunguu vya maji na pia naona Kuna machungwa .